Wahudumu wa afya wanampatia chanjo mwanaume ambaye aliyeketi kwenye kiti kando ya barabara, mhudumu amevaa barakoa na jihonla kazi ,huko karibu kukiwa na vifaa vya kuhifadhia chanjo. Eneo linaonekana kuwa ni sehemu na mji yenye shughuli nyingi na hatua ni sehemu ya kampeni ya huduma za afya zinazofanyika.

Mtoto mdogo akiwa amevaa gauni ya rangi ya waridi na soksi nyeupe, akisaidiwa kutembea na watu wawili waliopo pande zake. Mtoto yupo kwenye chumba chenye vifaa vya mazoezi akishika reli za usaidizi kwa mikono yake, huku mpira wa rangi ya kahawia ukiwa chini karibu naye.

Chupa ndogo zenye dawa ya sindano aina ya chanjo ya kuzuia magonjwa ya Surua na Rubella. Kila chupa kina kiasi cha doti moja ya chanjo na imefungwa na kifuniko cha plastiki chenye rangi ya sambarau pamoja na muuri wa chuma ili kuhakikisha usalama na Ubora wa dawa

Shughuli ya kutoa chanjo inaonyeshwa ambapo mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe , shati la rangi ya zambarao na barakoa ya bluu anampa sindano ya chanjo kwenye mkono mtu aliyevaa shati la mistari ya manjano ya kijani pamoja na Kofia ya rangi ya zambarao yenye nja ya kijani.

Mwanaume Mzee aliyevaa shati lenye rangi ya kahawia na michoro ya manjano ameketi akiwa amevalia barakoa ya upasuaji akipokea chanjo kwenye mdomo wake wa juu wa kushoto. Mhudumu wa afya aliyevaa blousi ya zambarao na barakoa ,anamwekea sindano huku akishikilia eneo la chanjo kwa pane .ndogo.

Wahudumu wawili wa afya wakiwa wamevaa barakoa na glavu wanmsaidia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha daktari cha meno . Mmoja ameshika kifaa cha kukagua na kugusa meno huku mwingine akitumia kifaa cha kuondoa uchafu au kutua maji.

Shughuli ya kuchota maji safi inaonyeshwa, ambapo wanawake wawili wamesimama shambani karibu na mimea ya mahindi wakijaza maji kwenye mtungi ya plastiki ya manjano kutoka kwenye kifaa cha maji ya kunywa cha rangi ya bluu kilichowekwa juu ya boma na kuandika ujumbe wa usalama wa maji.

Mama akiwa hospitalini akimhudumia mtoto mchanga aliyewekwa kwenye kitanda maalum cha watoto wachanga. Mama anaonekana kumfungia au kumrekebishia nguo mtoto huku akiwa na vifaa vya hospitalini mkononi vinavyoonyesha bado yupo katika kipindi cha kupona baada ya kujifungua.

Msichana mdogo anapatiwa sabuni na mtu mkubwa ili kunawa mikono kwenye kituo cha kunawia kilicho natanki kubwa ya maji. tanki hilo limetengenezwa kwa plastiki imara na limewekwa bomba dogo la kutiririsha maji kwa urahisi wakati wa kunawa mikono. Wote wamevaa barakoa.

Mtaalam wa afya ya macho aliyevaa miwani, glavu na koti jeupe anamfanyia uchunguzi wa macho kijana akitumia kifaa maalum cha kuchunguza macho huku ukutani kukiwa na michoro ya muundo wa macho na sehemu za uso kwa ajili ya marejeleo.

Kituo kidogo cha kuchotea mati kilichojengwa kwa kuta za rangi ya bluu na krimu mbele ya kituo kuna maandishi na nembo za mashirika mbalimbali , kuna watu wakiwemo wanawake na watoto wakiwa na madumu ya plastiki ya njano na kijivuwakisubiri kuchota maji kutoka kwenye bomba lililo kwa upande wa kituo hicho.

Vifaa vya chanjo ikiwemo chupa ndogo ya dawa yenye nembo inayoonyesha kuwa ni chanjo ya surua na rubela, karibu na chupa hio kuna sindano iliyojazwa dawa, kipande cha pamba, na kifungashio cha kipteua ngozi.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe na glavu anamchanja mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mama yake, mama aliyevaa blauzi yenye rangi ya kahawia na michoro, anamshikilia mtoto aliyevalia nguo ya rangi ya machungwa na nyeupe.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga barakoa na glavu akinyunyizia dawa eneo lenye mizigo na mazao ya mboga mboga mazao hao yamefunikwa kwa turubai na magunia huku mtu huyu akitumia kifaa cha mgongoni chenye bomba kwa ajili ya kunyunyizia dawa kuua wadudu au vijidudu hatari.

Daktari wa meno akiwa amevaa glavu za rangi ya zambarau, barakoa na miwani maalum ya kuzuia anapo hudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha daktari wa meno. Mgonjwa pia amevaa miwani ya kinga yenye rangi nyekundu na anafunikwa nguo ya kulinda mavazi.

Eneo kame lenye udongo wa mawe na rangi ya kahawia likiwa na mimea michache sana. Katika eneo hili kuna mti mmoja wenye matawi machache bila majani. Unaashiria ukame au hali ngumu ya hewa. Mbali kidogo, milima midogo inaonekana chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe yaliyotapakaa.

Mwanamke mjamzito akiwa amekaa kwenye Kochi akionekana katika hali ya uchungu ya kujifungua, mwingine aliyevaa glovu na barakoa anamsaidia, mkunga wa jadi aumtu wahuduma ni afya ya nyumbani. mazingira yanaonekana kuwa ndani ya nyumba na yenye inaonyeshana halia ya kujifungua nje ya hospitali.

Vidonge vya rangi ya njano vilivyowekwa kwenye kifurushi cha plastiki. Kifaa cha kupima joto la mwili na vipande vitatu vidogo, vya mapambo vya umbo la moyo yenye rangi nyekundu. Vipengele hivi, vimewekwa juu ya uso wa rangi nyekundu.

Mwanaume ameketi karibu na kitanda cha wagonjwa wachanga chenye kifaa cha kuhifadhia joto, akimshika na kumguza mtoto aliye ndani kwa upole. Mtoto amefunikwa kwa nguo zenye rangi na mifumo ya mistari. Pembeni, kuna kifaa kingine cha kuhifadhia joto chenye mtoto mwingine aliyejifunika kwa blanketi lenye rangi nyekundu.

Madaktari wakiwa katika chumba cha upasuaji wakimfanyia mgonjwa upasuaji, Wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya kijani pamoja na barakoa, glovu na kofia za kufunika nywele. Meza za upasuaji zimefunikwa na kitambaa cha kijani na ina vifaa mbali mbali vya tiba. Pembeni kuna mashine na vifaa vinavyotumika katika upasuaji.

Mwanamke anakaguliwa sikio kwa kutumia kifaa maalumu kinajoonekana kushikiliwa na mtu mwingine aliyeva koti jeupe za kitaalamu. Mwanamke huyu anaonekana amekaa kwenye kiti. Nyuma yake kuna watu wengine waliokaa. Na sehemu ya maandishi mekundu kwenye fulana inayoonekana.

Wagonjwa wawili wakiwa wamelazwa katika vitanda vya hospitali, mgonjwa mmoja amekaa kitandani akiwa ameinamisha kichwa chake, huku akishika uso, na mwingine amelala kitandani akiwa, amefunikwa, shuka jeupe, pembeni kuna vifaa vya matibabu, chupa za maji na madirisha na ya, leta mwanga ndani ya chumba.

Madaktari wawili wa meno wakiwa kazini ndani ya chumba cha matibabu ya meno . Wevaa makoti meupe ya maabara, glavu, barakoa na vifaa vya kujikinga usoni. Wanafanya matibabu ya meno kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno huku akitumia vifaa maalum vya kitabibu vilivyowekwa kwenye meza ya karibu.

Chupa nne za virutubishi vya vitamini, zikiwa zimepangwa mistari. Kila mmoja, ikiwa na rangi na chapa tofauti. Zikiwa zimeandikwa majina na maelezo kuhusu aina ya vitamini, kipimo na faida zake kwa afya ya mwili.

Chupa ndogo chenye kifuniko cha buluu kimesimama wima, ikiwa na ikiwa na lebo inayoonyesha kuwa ni dosi moja ya chanjo ya surua na matende. Pembeni yake kuna sindano yenye kipimo ya milimita pamoja na kipande cha pamba na kifaa cha kufutia ngozi kabla ya chanjo.

Mwanamke aliyevaa mavazi yenye michoro, shungi ya waridi kichwani na mkanda wa manjano kiunoni. Amesimama karibu na mandoo ya plastiki yaliyopangwa ardhini. Watu wengine wakiwa nyuma wakishughulikia karibu na jengo dogo na miti michache.

Mabokzi ya dawa au virutubisho vya lishe. Kila boksi kina rangi tofauti na maandishi yanayoonyesha madhumuni ya dawa husika pamoja na mchoro wa sehemu ya mwili inayolengwa. Vifunganishi vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya uso wenye rangi nyeupe na vinaonekana kutengenezwa kwa umakini wa kibiashara.

Shughuli ya matibabu ya meno inaonyeshwa; ambapo daktari wa meno aliyevaa mavazi ya upasuaji, kofia ya nyuzi, glavu na barakoa anamhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha meno, huku akiwa amevaa miwani ya kinga nyekundu na amefunikwa kwa kitambaa cha kijani.

Mtu wa kipima urefu wa kichwa akitumia kifaa maalumu cha kupimia. Mtu anayepima amekaa na mhudumu wa afya anaonekana kushikilia kifaa hicho kwa usahihi. Nyuma yao kuna watu wengine waliokaa wakionekana kama wanasubiri huduma au kushiriki katika shughuli hiyo ya uchunguzi wa afya.

Mwanamke amekaai huku mkono wake wa kushoto ukipokea shindano kutoka kwa muudumu aliyevaa fulana wa njano juu na shati nyeupe mwanamkeamevaa mavazi wa rangi ya njano yenye michoro na shanga za rangi mbalimbali shingoni na ameshika uso wake na mkono wake wa kulia.

Mwanaume aliyevaa vulana nyeupe, akisimama mbele ya darasa lenye wanafunzi, walioketi kwenye viti vya mbao. Wanafunzi wengi, wanashikilia kalatasi au mabango yenye picha. Ukutani kuna mabango makubwa yenye maandishi na michoro. Dirisha lenye madirisha ya vioo, linaonekana upande wa kushoto.

Kifurushi cha dawa yenye kirutubishi cha chuma. Imeelezwa kuwa ina kiwango cha juu cha chuma, vidonge vidogo vilivyofunikiwa ili kumezwa kwa urahisi. Na inashauriwa kutumika kidonge kimoja kwa siku. Kifushiki kina vidonge vinavyosaidia kuongeza kiwango cha chuma mwilini kwa watu wenye upungufu wa damu.

Mkono uliovaa glavu ya rangi ya bluu, ukiwa umeshika chupa ya rangi ya chupa imeandikwa, "chanjo ya surua, matupwitupwi na rubella . Mna kifuniko cha rangi ya fedha. Mandhari nyuma ni rangi ya njano angavu.

Kundi la watu wakiwa kwenye eneo lenye udongo wa rangi nyekundu akitumia mkokoteni kubeba mitungi ya maji ya rangi ya manjano. Baadhi ya watu wamevaa mavazi ya kitamaduni huku wengine wakiwa na watoto karibu. Nyumba chache za mabati na nyasi zinaonekana nyuma.

Watu kadhaa, wakiwa kwenye eneo lililoharibiwa vibaya na vivushi vya majengo yaliyoporomoka. Baadhi yao wamevaa mavazi ya rangi ya sambarau na kofia ngumu za usalama. Huku wengine wakiwa katika nguo zao za kawaida.

Sehemu ya ndani ya gari la wagonjwa yenye rangi ya machungwa na nyeupe. Ikiwa na vifaa mbalimbali vya matibabu vilivyopangwa kwenye rafu na kabati. Kuna machela yenye mikanda ya usalama kwa ajili ya kumlaza mgonjwa na kiti cha kukaa kwa mhudumu. Nje ya gari, mengine yanaonekana yakiwa yanaendeshwa.

Kisanduku cha dawa chenye maandishi kuhusu chanjo pamoja na chupa mbili ndogo za dawa, moja ikiwa na kifuniko cha rangi ya bluu na nyingine kifuniko cha rangi ya fedha. Maandhari nyuma ni rangi nyeupe.

Chupa ndogo ya dawa yenye nembo ilioandikwa maandishi yanayoashiria matumizi yake, ya kuongezea au kusaidia uwezo wa tendo la ndoa, chupa hio imewekwa kwenye uso wa rangi ya bluu na pembeni kuna chupa zingine zikiwa hazijazingatiwa sana kwenye umbo.

Mtu akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno, mdomo wake ukiwa wazi, huku akipokea huduma ya matibabu ya meno. Daktari aliyevaa glavu anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa bluu, kwa ajili ya matibabu au uchunguzi wa meno.

Kundi la wahudumu wa afya waliovaa makoti meupe, na barakoa, wakihudumia wagonjwa katika chumba cha ndani, wengine wanaonekana wakifanya uchunguzi au matibabu kwa wagonjwa waliokaa, kwenye viti, huku meza ikiwa na vifaa vya matibabu kati kati ya chumba.

Mwanaume aliyevaa shati la kijani na barakoa ameketi kwenye kiti, huku mhudumu wa afya aliyevaa sare ya buluu na barakoa, akimchanja sindano kwenye mkono wa juu wa kushoto. Mkono wa mgonjwa umeshikiliwa kwa udhibiti na pamba ndogo nyeupe.

Chupa dogo ya sindano ya chanjo ikiwa na kifuniko cha bluu imesimama juu ya karatasi ya machungwa yenye maandiko ya maelezo kuhusu chanjo hiyo huku nyuma kukiwa na boksi la kufungia dawa lenye jina la chanjo hiyo.

Chumba kidogo cha rangi ya bluu chenye nembo ya jua kimewekwa juu ya msingi wa katika ya mtaa wa udongo, watu wawili wamesimama mbele pembeni yake mmoja akiwa amevaa fulana nyepesi na suruali ya bluu, mwingine akiwa na mavazi meusi na blauzi ya kijivu.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakimhudumia mgonjwa, wote wawili wamevaa barakoa na glavu, daktari wa meno anaonekana akitumia kifaa cha matibabu ya meno, huku msaidizi wake akishikilia bomba la kuvuta mate au maji kutoka mdomoni mwa mgonjwa.

Watu wawili wamesimama karibu na jengo la umbo la sanduku lililopakwa rangi ya bluu angavu yenye maandishi moja amevaa shati la rangi kijani kibichi hafifu huku mwingine akiwa na vazi ya bluu. Nyuma yao kuna nyumba za mabati na mbao , barabara yenye udongo na mashimo madogo.

Boksi na chupa dogo za dawa za chanjo ya homa ya manjano. Boksi kubwa la rangi ya manjano na nyeupe linamaandiko yanayoonyesha jina la chanjo na maelezo mengine muhimu. Kando ya boksi, kuna sampuli tano za kioo zenye dawa, kila mmoja ikiwa na nembo yenye rangi zinazofanana na boksi.

Shuguli ya kunyunyuzia dawa shambani inaonyeshwa ambapo mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga na glavu anatumia mtungi wa rangi ya machungwa iliyobebwa mgongoni kunyunyuzia dawa kwenye mimea midogo ya kijani kibichi iliyopangwa kwenye mistari.

Mtu amevaa fulana ya rangi ya samawati yenye maandishi upande wa kushoto wa kifua na shati la mikono mirefu na rangi ya kijivu chini yake ameweka mikono yake ya kulia juu ya kifua chake na mbele yake kuna mtoto aliyevalishwa nguo yenye rangi ya bluu na nyeupe.

Mtaalamu wa macho akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha uchunguzi wa macho. Mtaalam amevaa koti jeupe la kazi na ameketi mbele ya kifaa, huku mgonjwa akiwa amekaa upande wa pili akiegemea ili kuchunguza jicho. Mazingira yanaonyeshana kuwa ni katika chumba cha kliniki ya macho.

Mtu aliyevaa glavu na sare ya afya akifanya kazi mezani kwenye maabara. Kuna vifaa vya kupima sampuli, mirija midogo yenye damu, kompyuta na daftari la kuandikia taarifa. Anaonekana mtu huyu anahusika na upimaji wa maabara.

Wahudumu wawili wa afya waliovaa mavazi ya upasuaji ya rangi tofauti, barakoa na kofia za upasuaji wamesimama pande mbili za kitanda maalum cha mtoto mchanga, kati yao kuna mtoto aliyeunganishwa kwenye vifaa vya ufuatiliaji na mirija midogo.

Watu wengi wakiwa wamekusanyika katika eneo lililoharibiwa na moto. Majengo yameungua na kubaki magofu. Mabaki ya mbao na mabati yamezagaa chini. Baadhi ya watu wanaonekana wakitazama hali ilivyo huku wengine wakipita katika magofu hayo.

Eneo zenye nyumba zilizofunikwa na mafuriko karibu na paa la nyumba miti na mimea midogo inaonekanakatikati ya maji kwenye majinyumba zenye paa za rangi kahawia na kijivu na upande wa kushoto kuna miti na migomba.

Mwanaume ameketi kwenye kiti akiwa amevalia fulana ya rangi ya kijivu yenye kola mbele ya dawati lililofunikwa kwa chupa jeupe, mtu mwingine aliyevaa koti jeupe la daktari amesimama mbele yake akishika kifaa kinachoonekana kuwa nyundo ndogo ya kitabibu.

Jengo la vyoo vya waschana katika shule ya upili vyenye maandishi kwenye ukuta, yanao onyeshana matumizi yake, upande wa kulia kuna shemu yenye bomba kadhaa, kwa ajili ya kunawa mikono ikiwa na ma and mekundu yanayosma, nawa mikono hapa, wanaume wawili wamesimama karibu na jengo hilo, wakionekana kuzungumza.

Watu wawili wakubwa na mtoto mchanga. Mmoja wa watu wazima aliyevaa nguo za hospitali na kofia ya upasuaji. Mwingine aliyevaa fulana nyeusi anamshika mtoto mchanga mikononi kwa uangalifu, huku akimtazama kwa upendo. Mtoto amefungwa kwenye blanketi nyekundu na kuvaa kofia nyekundu.

Wavulana wakiwa wananawa mikono, kwenye bomba la maji lililowekwa kwa matumizi ya watu wengi, wamevaa sare za rangi ya njano na suruali ya blue ,pamoja na kubeba mabegi mgongoni. Pia wote wamevaa balakoa. Nyuma yao kuna mazingira ya wazi.

Vifaa vya kienyeji vikiwa juu ya zulia jekundu, ikiwa ni pamoja na chupa mbili za rangi ya machungwa zilizofunikwa kwa nyavu za kamba. Nguo na vitambaa vya rangi mbalimbali, pamoja na kioo kilicho na fremu ya bati, ambavyo huenda vinatumika kwa shughuli za kitamaduni au tiba mbadala.

Daktari wa macho akiwa amevaa koti jeupe, akimfanyia uchunguzi wa macho mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kuchunguza macho, mgonjwa ameketi akitazama kwenye kifaa, huku daktari akilisha kuwa, kitu kiko sawa kwa uchunguzi.

Mwanamke aliyevaa sweta jeusi na la manjano anasimama karibu na kitanda cha hospitali. Akishika rundo la blanketi na nguo zilizopangwa vizuri zenye rangi mbalimbali. Pembeni yake mwanamke mwingine amekaa kitandani akiwa amejifunika shuka la rangi nyekundu na nyeupe akitazama kwa tabasamu ya upole.

Watu waliovaa makoti meupe ya kazi wameshika masanduku mekundu yenye maandishi ya zipline pamoja na vifungishio vya plastiki nyeupe, wakiwa wamesimama kwenye eneo la nyasi huku nyuma kukionekana miti ya kijani na majengo machache.

Mtu aliyevalia begi ya mgongoni akiwa shambani kati kati ya uvamizi mkubwa wa nzige wa jangwani. Nzige hawa wanaonekana wakiruka kwa wingi hewani na kutua juu ya mimea. Wamefunika sehemu kubwa ya usoto ya kijani.

Watu wanatembea kwenye maji yaliyo furika barabarani, maji yqnaonekana kufunikabsehemu kubwa ya barabara huku watu wakiwa wamevaa mavazi ya rangi tofauti, wengine wanabeba viatu mkononi na nyuma yao kuna watu wengine wakipita kwenye maji haya, kando ya barabara kuna nyasi za kijani na udongo uliochimbwa.

Mhudumu wa afya wa meno akiwa amevaa glovu, barakoa, miwani maalum na kofia ya upasuaji akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu ya meno. Mgonjwa huyo, amevaa miwani ya kinga yenye rangi nyekundu, ili kulinda macho yake wakati wa matibabu.

Wanaume wawili wakitembea kwenye maji yaliyofurika barabarani. Akiwa amevua viatu na kushika mikononi. Mmoja amevaa fulana yenye kofia ya pinki, na mwengine wamevaa kofia ya kijani na koti jeusi . Nyuma yao kuna watu wengine wanapita kwenye maji haya, na mazingira yanaonyesha kuwa ni baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko.

Mwanaume amelala ubavuni kwenye kitanda cha hospitali chenye godoro la kijani kibichi akiwa na fulana ya kijivu na suruali ya kijani. Kichwa chake kimefungwa bendeji jeupe. Mkono wake wa kulia umewekwa kifaa cha matibabu huenda kwa ajili ya drip .

Msichana mdogo ameketi kwenye kitanda cha hospitali huku amevalia nguo nyeupe zenye michoro na skafu ya rangi ya cream shingoni, daktari aliyevaa koti nyeupe na shati la pink anamshika na kuwangalia mkono wake wa kulia kwa makini kana kwamba anafanya uchunguzi wa jeraha au tatizo la ngozi.

Mhuduma wa afya aliyevaa glavu za rangi ya buluu, barakoa na koti la kujikinga akimchanja mwanamke kwenye mkono ya juu. Mwanamke huyu pia amevaa barakoa ya upasuaji na ameketi ndani ya hema jeupe. Nyuma yao kuna watu wengine waliokaa wakisubiri huduma, baadhi wakiwa wamevaa barakoa.

Daktari wawili, wote wamevaa sare za upasuaji za kijani na kofia za upasuaji wakiwa wanamfanyia mgonjwa upasuaji usoni. Daktari mmoja mwenye miwani anaangalia kwa makini na kushika vifaa vya upasuaji. Daktari mwingine ameinama na kushika chombo cha upasuaji pia.

Wauguzi wawili wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha hospitali wakihudumia watoto wachanga waliolazwa vitandani vya kuangalia afya zao, wauguzi wamevaa sare za rangi nyeupe na bluu na kila kitanda kimeunganishwa na vifaa maalum vya kufuatilia hali za watoto.

Enei lililoadhiriwa na mafuriko maji mengi ya kahawia yamefurika yakifunika ardhi na sehemu nyingi ya chini ya nyumba maji haya yanafikia hadi magotini mwa watu wawili ambao wanacheza ndani yake, nyumba zimetengenezwa kwa mabati na mbao na zimefunikwa na vitu mbalimbali zikiwa na nguo zilizotundikwa kwenye kamba.

Wataalamu wawili wa meno mwanamke na mwanaume wakimhudumia mgonjwa, daktari mwanamke aliyevaa koti jeupe la daktari , miwani na barakoa anashika chombo cha meno huku akitazama mdomo wa mgonjwa, daktari wa kiume aliyevaa sare ya kijani miwani maalum ya kinga na barakoa anashika chombo kingine cha meno na kusidia.

Muuguzi wa kike aliye vaa sare nyeupe na mistari nyekundu akitoa matone ya dawa au chanjo kwa mtoto mchanga. Mtoto ameketi kwenye paja la mama yake alivaa sewta ya rangi ya pinki na kofia nyekundu. Muuguzi ameinama kwa makini huku akitazama mtoto

Wazima moto wawili wakiwa wamevaa suti za njano za kujikinga na kofia, wakijaribu kuuzima moto mkubwa wa porini. Moto unaonekana ukiteketeza nyasi ndefu na vichaka na kuna moshi mwingi mweusi. Wazima moto wamesimama karibu na moto wakitumia vifaa vyao vya kudhibiti moto.

Wahudumu watatu wa afya katika chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya buluu mepesi na kofia za upasuaji. Wawili wao wako mbele ya picha na wanajitahidi kufanya opereshei huku mmoja ameinama na mwingine amekaa nyuma yake.

Wanawake wawili wakiwa wameketi na kushona barakoa za buluu. Wote wamevaa koti jeupe la maabala au la daktari na barakoa za buluu. Mwanamke aliye mbele mwenye nywele zilizofumwa anatumia mashine ya kushonea na rundo la barakoa zilizoshonwa.

Daktari wa kiume mwenye amevaa koti jeupe La daktari na miwani, anamchguza mgonjwa . Mgonjwa mwanamke mdogo ameketi kwenye kitanda Cha wagonjwa na amevaa nguo ya kijani kibichi enye michoro na scavu nyepesi shingoni. Daktari ameshika mkono wa mgonjwa kwa umakini huku wakitazamana.

Muuguzi wa kike mwenye barakoa na amevalia sare ya zambarau akimhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitali. Muuguzi anashika barakoa ya kupumilia usoni mwa mgonjwa. Mgonjwa amevaa nguo ya bluu ya hospitali na kofia ya bluu kichwani. Ameinama juu kidogo na anaonekana anapumua kupitia barakoa hiyo.

Wanawake wanne wakiwa wamebeba vyombo vikubwa vya maji vya rangi ya njano kichwani mwao. Wote wamevaa shanga za rangi nyingi shingoni na wengine kwenye mikono zikionyesha utamaduni wao. Mwanamke aliye mbele kabisa anaangalia moja kwa moja kwenye kamera.

Watu watatu katika mazingira ya nje. Wote wamevaa barakoa. Katikati kuna mwanamke aliyevaa koti jeupe la daktari na begi la mgongoni akionesha mikono yake iliyotiwa sabuni kwa mwanamke mwingine aliyevaa nguo nyeupe na suruali nyekundu.

Mwanamke amevaa nguo ya rangi ya buluu na kitenge, akipokea chanjo kutoka kwa mtoa huduma wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa. Mwanamke anayechomwa chanjo ameketi kwenye kiti, na muuguzi amevaa sare ya zambarau na glavu za buluu, anashika sindano na kumchoma mwanamke huyo.

Daktari wa meno wa kike ana nywele ndefu zilizosokotwa, hello karibu na kiti cha mgonjwa na kuzungumza mgonjwa wake, daktari anashika ubao wa kuandika na kalamu, kuonyesha anaandika au kueleza kitu kwa mgonjwa. Mgonjwa mwanamke mwingine ameketi kwenye kiti cha meno maalum, na anaangalia daktari kwa umakini.

Mwanamke amevaa fulana ya pinki na sketi nyeusi akiwa ameinama na kutabasamu amebeba chombo cha manjano chenye nembo chini ya bomba la maji linalotiririka huku maji yakimwagika ndani ya beseni la buluu lililo hapa chini nyuma yake kuna nyumba lenye paa la bati lenye kutu na kamba ya nguo zilizotundikwa zikikauka.

Eneo la dharura katika hospitali , watu kadhaa wamevalia sare tofauti wapo karibu na mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda kinachoweza kusongeshwa . Mmoja wa wahudumu amevaa suti nyekundu na kijani yenye mistari.

Mwanamme anayevaa sare ya rangi ya buluu nyeusi akitumia kituo cha kunawa mikono. Mwamume huyu pia amevaa kofia na barakoa. Anashika mpira wa kwamba na kumimina sabuni kutoka kwenye chupa ndogo. Kituo hiki kimetengenezwa kwa chuma cheupe na kina tangi ya buluu.

Mkusanyiko wa aina mbalimbali za dawa zikiwemo dawa za vidonge na dawa za maji , zilizopangwa kwa wingi kwenye sehemu nyeupe. Kuna chupa za dawa za ukubwa na rangi tofauti pamoja na pakiti za vidonge za rangi nyingi . Vidonge vingine vimetawanyika karibu na chupa.

Daktari wa meno akiwa amevaa glavu na barakoa akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amekaa kwenye kiti cha matibabu huku daktari akimkagua mdomo. Daktari amevaa koti la kinga la rangi ya blue na mgonjwa amefunikwa kwa aproni ya kinga.

Mwanamke amevaa koti la rangi ya kahawia na barakoa ya buluu akipokea sindano ya chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Mtu wa hudumu ya afya amevaa suti ya buluu na kujikinga na barakoa na galvu za buluu anachanja. Wote wawili wamekaa kwenye mazingira ya kambi ya chanjo iliyowekwa chini ya hema..

Mtaalamu wa tiba asili wa kiume mwenye ndevu na amevaa fulana ya kijivu akifanya mazoezi ya kunyoosha mguu wa mgonjwa . Mgonjwa amevaa nguo ya pinki na amefunikwa na blanketi la rangi nyekundu na nyeusi . Mtaalamu anashika mguu wa mgonjwa na anauinua juu kwa uangalifu huku mgonjwa akiwa amelala chali.